Vinyago vya watoto vimepangwa vizuri kwenye boutique kwa ajili ya kuuza. Mavazi mengi yameonyeshwa kwa kutumia vibandiko vya nguo na yamepangwa kwa mpangilio mzuri. Kando ya rafu kuna mwanga mwingi unaoangaza chumba kizimani na kufanya bidhaa zionekane kwa kuvutia zaidi.

Boutique imepangwa kwa mpangilio mzuri .Nguo zimekunjwa kwa ustadi na kupangwa kwenye rafu Kwa utaratibu. Nyingine zimetundukiwa Kwa vibandiko vya nguo .Kuna kiti kwa ajili ya wateja kuketi wanapojaribu mavazi au kupumzika. Chumba kizima kinaonekana safi, kimepangwa vizuri na kinavutia wateja.

Naona bidhaa za aina mbalimbali zikiwa zimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri unaovutia macho. Pia kuna mwangaza mzuri unaofanya sehemu hii ionekane nadhifu na yenye mvuto. Zaidi ya hayo, naona bidhaa za hali ya juu na za kisasa ambazo zimepangwa kwa mvuto na zinaonekana maridadi sana.

Woolworths limeandikwa kwa herufi kubwa juu ya lango kuu. Mlango wa kuingia umefunguliwa wazi ili kuwaalika na kuwaelekeza wateja ndani. Bidhaa zimepangwa kwa mpangilio nzuri na mazingira ya duka yanaonyesha ubora wa mpangilio wa kisasa.

Boutique hizi zinaonyesha mavazi ya kuvutia kwa wanawake. Yalipangwa kwa mpangilio mzuri na wa kuvutia. Nguo hizi ni za ubora wa juu zenye mtindo wa kisasa na zinauzwa kwa bei ya juu kutokana na dhamana na ubunifu wake.

Duka lenye mavazi na bidhaa bora za kiafrika. Kuna nguo za wanawake za mitindo mbalimbali ya kiafrika. Vikapu vilivyosokotwa kwa mstari. Mikoba na mapambo mengine yaliyopangwa kwa mpangilo mzuri. Pia , kuna mmea wa mapambo unaoongezea mvuto wa duka.

Eneo la biashara limepangwa kwa umaridadi, likiwa kwa rafu zilizojaa viatu vya aina tofauti pamoja na kofia zilizotundukiwa kwa mipangilio wa kuvutia. Midoli miwili vimevalishwa nguo ikitumika kama vielezi vya kusaidia wateja kutazama kwa urahisi muundo na mitindo wa bidhaa.

Boutique inayoitwa Mirosa Classy Collection inaoyesha mavazi ya aina mbalimbali yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri. Mavazi haya yamewekwa kwa namna ambayo mteja anaweza kuingia, na kutazama kwa urahisi kila nguo au vazi analotaka. Mazingira ya duka ni safi, na ya kuvutia, kwa wateja kufanya uchaguzi wao kwa utulivu.

Duka lililoitwa Vivo lina jina kubwa lililoandikwa kwa uwazi juu ya lango. Ndani kuna nguo zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu na mistari zikiangaza kwa rangi na mitindo ya kuvutia. Mandhari ya duka linaonyesha ubunifu, usafi na hali ya kisasa inayovutia wateja.

Duka hili limeandikwa kwa maandishi makubwa baby shop likiwa na milango wazi ili wateja waingie kwa urahisi. Mavazi ya watoto yamepangwa kwa mpangilio mzuri na kuonyesha uwazi. Ndani kuna mwangaza wa kutosha na watu wanonekana wakizunguka huku wakichagua nguo. Mlinzi wa usalama yupo mlangoni kuhakikisha utulivu na usalama wa wateja .

Kijana mmoja anatembea kuelekea kwenye gari lake. Kuna magari mengi yaliyopakia katika sehemu ya maegesho. Mazingira yanazugukwa na miti na nyasi. Yakionyesha hali ya kijani na ni safi. Eneo hili lina mandhari ya kupendeza na linaonyesha umuhimu wa kutunza mazingira ya asili.

Huu ni usafirishaji wa magari kwa njia ya kitaalamu na salama. Hizi ni lori maalum zinazobeba magari yameigizwa kutoka inje ya nchi na yanapelekwa katika eneo tofauti. Lori linatumika kusafiri magari mbalimbali kama vile kwenye soko la magari au kwa wateja wanayoyanunua.

Gari la binafsi linaondehswa ndani ya mtaa likiwa na nambari ya usajili KDH 990J. Liko katika hali nzuri na linaonekana kutembe kwa utaratibu kwenye barabara ya makazi. Mazingira haya yanaonyesha utulivu la eneo ya makaazi na matumizi ya usafirishaji.

Magari mengi yamepangwa kwa mpangilio katika eneo maalum la uuzaji. Huku, soko la magari ambapo aina mbalimbali huonyeshwa na wanunuzi na wauzaji hukutana. Mandhari inaonyesha shughuli nyingi za kibiashara na mzunguko wa watu wanaokagua na kujadiliana kuhusu magari yaliyopo.

Magari ya aina mbalimbali yamepangwa katika uwanja mkubwa wa mpangilio mzuri. Kila moja lina nafasi yake, likiwa tayari kwa kuuza au kuonyesha. Mandhari inaonyesha shughuli za kibiashara na mpangilio unaorahisisha uangalizi na uchukuzi wa magari hayo.

Inaonyesha ghafla ambayo limeandaliwa kwa ajili ya ujenzi wa mwili wa basi. Bodi za mabati zimetayarishwa na zimepangwa tayari kwa hatua ya kuundwa mwili za basi. Maandalizi haya ni sehemu ya awali na utengenezaji wa magari makubwa.

Aina ya gari la kifahari la pajero limeegeshwa kwenye sehemu ya maegesho pamoja na magari mengine ya kibinafsi. Kila gari limewekwa kwa mpangilio unaoonyesga utaratibu na nafasi ya kutosha katika eneo hilo. Mazingira ya maegesho yanaonekana kuwa salama na nadhifu.

Gari moja aina ya SUV limewekwa kwenye banda la magari kwa ajili ya kuuzwa. Linaonekana liko kwenye mpangilio wa kuangaliwa. Ni wazi kwa mteja kulikagua na kufanya maamuzi ya kununua. Ni njia ya kuwavutia wateja kwa kuonyesha gari kwa wazi na kwa mvuto.

Gari la watalii limeegeshwa katika ya eneo la porini, likiwa katika mazingira ya asili yenye mandhari ya kuvutia. Inaonekana kuwa limetumika kusafirisha watu wa ziara ya utalii labda kuangalia wanyamapori au kufurahia mandhari ya mazingira ya nje. Mwonekano wa gari na mazingira unaonyesha shughuli za utalii.

Soko la ndani lenye paa refu na mwanga mwingi wa asili unaopenya kupitia madirisha makubwa, ndani ya soko hili kuna vibanda na meza zilizopangwa kwa mstari zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali kama nguo ,viatu na vifaa vya nyumbani ,wana biashara na wateja wanaonekana wakihudumiana na wengine wakitembea wakitafuta bidhaa.

Mazingira ya soko yanaonyesha shughuli nyingi ya kibiashara na maisha ya kila siku ya watu. Ambapo, wachuuzi mbalimbali wanauza matunda ya aina tofauti. Kila muuzaji ana meza au kibanda chake. Na kuna watu wengi wanaonunua na kuuza. Karibu na soko kuna mjengo marefu yanayoonekana. Pia kuna bango ndogo lililoandikwa namba ya fundi bomba, anayetoa huduma zake kwa yeyote anayehitaji msaada.

Mazingira ya biashara yanaonyesha vibanda vilivyojaa viatu vya ngozi vilivyotundikiwa kwa mpangilio. Bidhaa zimetengenezwa kwa ustadi na zina rangi na mitindo tofauti. Muuzaji aliyevaa vazi nyeupe, anashughulikia na kupanga bidhaa akionekana mwenye bidhii katika shughuli nyingi sokoni.

Duka kinachouza viatu vya michezo kwa watu wa rika zote, kutoka kwa watoto hadi watu wazima. Viatu vimepangwa kwa mpangilio mzuri unaovutia macho ya wateja na kuwafurahisha kwa mwonekano wake wa kuvutia.

Jengo hili la kibiashara limejaa bidhaa za kitamaduni za kiafrika, zilizotengenezwa kwa ustadi wa mikono. Ndani kuna vikapu, vazi la kienyeji, viti vya mbao, picha zenye mandhari ya bara la Afrika, na sanamu za wanyama. Kila kipande kinaonyesha utambulisho wa sanaa wa urithi wa kiafrika.

Jengo limepakwa rangi na kupambwa kwa mapambo yanayoonyesha urithi wa utamaduni ya kiafrika. Kuta zake zina michoro ya kitamaduni na rangi angavu zinazovutia. Pembeni kuna sehemu ya kutupa taka ambapo uchafu hukusanywa kwa usafi kuonyesha utunzaji wa mazingira katika eneo hili.

Hili ni soko la jua kali lenye kazi mbali mbali za vyuma. Kuna bidhaa kama masanduku ya chuma, vikombe, sufuria na vikaango na vivaa vingine vya nyumbani. Vitu hivi vimetengenezwa kwa mikono na vimepangwa wazi sokoni kwa wateja. Mazingira yanaonyesha ubunifu na ujuzi wa mafundi wa jua kali.

Nyumba tupu inaonekana ikiwa safi, nadhifu na yenye nafasi kubwa ya kutosha lakini vina mwonekano wa kupendeza kutokana na usafi na mpangilio wa usanifu wake. Mandhari inaonyesha mahali panapofaa kwa makaazi mapya au mpangilio wa matumizi mengine.

Huduma za mitaa zinaonekana kupitia ujenzi wa jengo jipya linalofanana na ghorofa ya makazi. Ujenzi huu unaonyesha maendeleo ya miundombinu na juhudi za kuboresha mazingira ya kuishi. Eneo linalozunguka linaonekana kuwa tulivu na lina nafasi ya kutosha kwa shughuli za kijamii.

Majengo ya kupanga yanayohudumu kama makazi ya watu wanaoishi Kwa kodi yako katika eneo hili. Pembeni Kwa majengo haya kuna vibanda vya biashara ambapo watu wanauza bidhaa mbalimbali na kujipatia riziki.

Majengo makubwa ya kifahari yanaonekana yakiwa yamejengwa kwa ustadi yakiwa na paa za rangi tofauti na miundo wa kisasa. Eneo hii limezingushiwa au wa zege uliopambwa kwa rangi ya buluu na nyeupe, unaoonyesha mipaka ya makazi yao.

Boma hili limetunzwa Kwa uzuri wa kipekee likiwa na maua mengi yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri. Mandhari yake yanatunzwa Kwa uangalifu yakionyesha uzuri wa mazingira na utunzaji wa hali ya juu.

Hili ni bango la matangazio la Pam Golding Propreties linalotangaza ardhi na nyumba ardhi ya juu. Bango linaonyesha majina ya mawakala mawili wa mauzo, Angela na Sharon pamoja na nambari zao za simu za kuwasiliana nao moja kwa moja. Kwa maelezo zaidi au kufanya miadi ya kutembelea mahali hizo.

Jengo la makazi linaloitwa M4 Apartments ,katika ghorofa ya chini, kuna sehemu ya maduka mbalimbali na duka moja linaonyesha tangazo la kupangisha. Nje ya jengo kuna magari mengi yaliyo pakiwa, pia kuna ngazi za kupandia kuelekea ghorofani. Mazingira yanaonyesha mchanganyiko wa biashara na makazi katika eneo moja.

Jengo la kifahari lenye mandhari nzuri sana. Limejaa mwanga wa kutosha unaopenya vizuri ndani ya nyumba. Ni mazingira tulivu na yanayofaa kwa watu kuishi. Pia lina huduma salama na zinazotegemewa.

Hizi ni nyumba ambazo watu wanaishi na zote zinafanana kwa muundo. Pembeni mwa nyumba izi kuna nyumba moja linalojengwa. Mazingira yanavutia. Kuna nyasi zilizokatwa vizuri na barabara ya lami iliyotengenezwa kwa kiwango kizuri. Eneo hili linaonekana kuwa safi, tulivu na linalofaa kwa makazi.

Majengo mazuri ya kisasa yamejengwa kwa ubora wa hali ya juu, yakionyesha huduma bora ya sekta ya ardhi na makazi. Kila jengo lina muundo wa kuvutia, lina mazingira tulivu na linafaa kwa familia au mtu binafsi, anayetafuta nyumba ya kisasa.

Katika jengo la biashara, kuna sehemu maalum ya supermarket , lililotengwa kwa bidhaa za bakery . Keki za aina mbalimbali na ladha tofauti huokwa hapa, na maandishi makubwa ya bakery yanaonyesha wazi eneo hili. Wafanyakazi wamevalia mavazi safi ya kazi na wanaonekana wakifanya kazi kwa umakini mkubwa.

Ndani ya duka kubwa la rejareja, kuna safu ndefu ya bidhaa mbalimbali za vinywaji moto, kahawa za aina tofauti, chokoleti za kukunywa na radha mbalimbali za chai zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu. Kila bidhaa imewekwa kwa uangalifu ikirahishisha uchaguzi wa wateja na kuonyesha utofauti za bidhaa zinazopatikana.

Hii ni sehemu ya duka kuu ambapo bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa mipangilio. Naona nafaka kama mchele na maharagwe, mikate, keki na vitu vingine vingi tofauti tofauti. Bidhaa zimewekwa kwenye rafu vizuri na mazingira yanaonekana kuwa safi na ya kuvutia kwa wateja.

Ndani ya duka kuu, bidhaa mbali mbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu. Kila aina ya bidhaa iko katika sehemu yake maalum, jambo linalorahisisha ununuzi wa kuonyesha utaratibu wa hali ya juu katika usimamizi wa bidhaa. Mazingira ni safi na yanafaa kwa wateja.

Bata imewekwa ndani ya duka kubwa ambapo viatu vya mitindo na matumizi tofauti vimepangwa kwa ustadi kwenye rafu. Kila kipande kiko katika nafasi yake kikionyesha mpangilio unaovutia na kurahisisha uchaguzi wa wateja.

Ndani ya duka kuu, mboga za aina mbalimbali zimehifadhiwa vizuri kwa ajili ya wateja kuchagua kulingana na mahitaji yao. Kila aina umepangwa kwa usafi na kwa mpangilio unarahihisha upatikanaji. Mandhari inaonyesha mazingira safi na uvutiaji kwa ununuzi wa bidhaa za chakula bora.

Naona bidhaa za aina mbalimbali zikiwa zimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri unao vutia macho pia kuna mwangaza mzuri unayo ifanya sehemu hii ionekane nadhifu na yenye mvuto.

Ndani ya duka kuu, bidhaa zimepangwa katika maeneo tofauti kulingana na aina yake. Vikapu vimewekwa karibu na milango kwa ajili ya wateja kutumia wanapo ingia kununua. Mpangilio mzuri unasaidia kurahisisha mchakato wa ununuzi na hutoa hali ya utulivu.

Sehemu maalam katika supermarket imeandikwa kwa herufi kubwa NUTS AND CEREALS .Nafaka za aina mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu na eneo hili linaonekana safi sana. Pia kuna maua ya kupamba yanaongeza mvuto kuhakikisha wateja wana furaha.

Katika supermarket hii kuna sehemu maalum ya sabuni na detergents za kufulia na kusafisha. Aina mbalimbali za detergents zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu zikionyesha wazi kwa wateja kuchagua wanazohitaji.